Watu watatu wanaonekana kwenye shamba hii. Wanaonekana kua wamekua wakitoa ndizi aliyo kama. Kuna ndizi inaonekana kua hazijakomaa ama hazijapata eeh ndizi za kukula. Chini pia wameweka ndizi ili kuchukua mali wanavyofaa.

Kuna mtu ambaye amevalia kofia. Anaonekana ni kama anatoa ndizi ambayo imeiva. Pia kuna ndizi ambayo haijaiva. Inaonekana ni shamba la ndizi pekee. Inaonekana kua ni la

Kuna ndizi ambazo zimepangwa kwa utaratibu inaonekana kuwa inapangwa kwa sababu kuna mtu ambaye anaweka ingine mbali panapofaa, nyuma kuna kitu cha ama hema iliyojengwa pia kuna mti ...

Kuna mtu ambaye anaonekana anafanya. Kuna ndizi mingi ambazo zimepangwa kwa utaratibu anaonekana anataka kuuza. Nyuma yake kuna twiga, kuna miti. Pia kuna meza ambapo ndizi haya yamewekwa.

Kuna sufuria ambayo inaonekana kuwa imetumika kupika mchele. Mchele inaonekana kuwa haijaiva bado iko na maji. Hii inaonyesha kuwa iko kwa jiko yanaendelea kupikwa.

Kuna ndizi ambazo zimepangwa pia kwenye katikati kuna ndizi ime imeiva, imepangwa juu yake. Inaonekana ni boma, pia inaonekana kuna nyumba iko karibu na ndizi hizi, pia kuna mti, chini kuna nyasi.

Kuna lori ambapo inabeba maziwa pia kuna pikipiki lenye mitungi ya maziwa na kuna mtu ambaye anafungua mitungi hayo, kuna duka na inaonekana imefunguliwa pia kuna nyayo za stima kuna posti za stima na miti kando yao pia chini ni mchanga.

Kuna mtu ambaye ananyunyuzia ng'ombe dawa, kuna mtu mmoja anaonekana anapita pale, pia kuna miti pande mwingine wa mahali ng'ombe wananyunyuziwa dawa, pia huyu anaonekana ni mwanamke, pia ameweka kwenye mgongo mtungi wa dawa.

Ni shamba ambayo kuna mimea ya ndizi. Kando kuna nyasi, chini ni mchanga, mbali kuna miti. Posti ya stima inaonekana kwa mbali.

Kuna watu wawili wanaonekana kuwa wanaoshà ngo'mbe pia kuna tangi ya maji, pia kuna ngo'mbe ambaye amesimama kwa upande mwingine. Mwenye anaosha anatumia glovu ama kitu ya kuosha ngo'mbe.

Kuna ndizi ambazo zimepangwa kwa utaratibu, kuna ndizi ambazo zimewekwa kwenye plastiki hapa kuonekana. Hio sakafu ni safi pia kuna ukuta, pia ndizi hizi zinaonekana kuwa zinataka ama zimewekwa ili kuiva kabla ya kuenda kuuza.

Kuna mama ambaye anakamua ng'ombe, amekalia nyasi, kuna kikombe ama mtungi mama huyu anatumia kuweka ama kukamulia maziwa, kuna kamba ambayo mama huyo anatumia kufunga miguu za ng'ombe, pia kuna shuka ambayo mama huyo ameweka mgongoni.

Kuna daktari anaonekana kuwa anashughulikia dawa. Kuna dirisha. Kuna maandiko ambayo imebandikwa kwenye ukuta. Kuna mashine. Pia kuna picha ya rais.

Kuna mbao, inaonekana mbao haya yamepangwa ili ndizi likawekwa, inaonekana ndizi, pia ndizi hii inaonekana kuwa imekatwa imebakishwa.

Kuna maziwa ambayo inayoonekana kutumiwa mashini kutoa maziwa haya kwenye, kwenye ng'ombe, pia ng'ombe inaonekana iko zizini ama mahali pa kukamuliwa.

Kuna mimmea ya ndizi, juu kuna mawingu pia juu ni ya rangi samawati. Kuna miti kuna mimmea ya kulisha ng'ombe. Kuna mahali ambapo imelimwa kwenye shamba ile.

Kuna mtu ambaye anaonekana kuwa ananyunyizia dawa ng'ombe. Amevalia nguo ya kunyunyizia dawa. Amevaa kofia. Inaonekana ni zizi ya ng'ombe. Ameweka mtungi wa dawa kwenye mgongo wake. Mbele yake kuna miti.

Kuna ngombe wakiwa kwenye mahali pa kutuba takataka. Nyuma yao kuna chuma ambayo zimetumiwa kutenganisha mahali pa takataka, kuna njia kuna nyasi ambayo huonekana kwa umbali.

Kuna hema ambaye imetandikwa chini, pia kuna nyasi ambayo zimeekwa juu yake pakiwa na mtu juu yake akiwa anatandaza. Kuna watu kando Kuna miti ambaye inaonekana kwa umbali, pia kuna ukuta wa simiti.

Kuna ndizi na pia inaonekana kuwa kuna mnunuzi ambaye ni mwanaume pia anayeuza ni mwanamke na pia kuna watu nyuma yake na nyumba kubwa, inaonekana hapa ni kwenye njia ama kwenye soko ambapo ndizi uuzwa.

Kuna mtu ambaye ameshika ndizi ambazo zimeiva. Kuna ndizi ambazo hazijapata ndizi ya kula. Pia kuna inaonekana kuna mboga. Pia mtu huyu amevalia kofia. Na pia ndizi hizi zinaonekana kuwa ni nyingi katika shamba hili.

Kuna mimea ya mahindi, pia kuna magugu, pia kuna miti ambayo iko nyuma ya shamba hili, kuna nyasi, pia mmea inaonekana kuwa ni sawa, rangi manjano.

Kuna pikipiki ambayo inaonekana kuwa imebeba mitungi ya maziwa, pia kuna magari kuna lori kuna mtu ambaye anapita kando ya lori kuna maji inaonekana kando ya barabara pia barabara inaonekana kuwa inamichoro ya rangi nyeupe kando yake pia kuna miti kuna posti za stima.

Kuna mkono ambaye imeshikilia ndizi ambaye imechongwa, inaonekana kuna vitu ambavyo vimetumiwa kuchonga ndizi pia kuna kitu cha kuweka ndizi hizi.

Mtu ambaye amesimama kando ya mahindi mkono ameshika mahindi ambaye imearibika pia kando ya mtu huyu kuna viti ya kutumia kutembea chini ni mchanga kwa mbali inaonekana mtoni.

Kuna ng'ombe. Kona huyu anaweza kuona njia ambayo Pia kuna... watu mbele ya

Kuna mtu ambaye anaonekana akishika ndizi akiingisha kwa gari ,kuna gari kando yake, kuna watu wanaonekana kwa umbali ya miti ,kuna maduka pia kuna nyasi ,mahali gari imesimama chini yake ni mchanga.

Kuna mtu ambaye anaonekana kuwa ananyunyizia ng'ombe dawa. Dawa wamefungwa kwenye zizi ama mahali pa kunyunyiziwa dawa. Kando kuna miti. Chini kuna nyasi.

Kuna ndizi ambazo zimeiva na ndizi ambazo hazijaiva Yaonekana ni shamba ya ndizi ,sakafu katika mahali ndizi iko hakuna nyasi pia ndizi inaonekana kuwa kuna jua.

Kuna mbao, ambapo ndizi hizi mbili zimewekwa juu yake, ndizi moja ikiwa fupi ambayo imeiva, pia kiasi imetolewa ngozi, pia inaonyesha ndizi iko kukulwa.

Kuna mwanamke ambaye ameshika ndizi ambayo inaonekana kuwa imetoka kwa shamba. Nyuma yake kuna sanduku la ndizi . Pia nyuma yake kuna miti ,kuna mimea ya ndizi, kwa umbali kuna nyasi.